Wanaume wawili waliovaa suti wanapeana mikono kwa heshima katika hafla rasmi iliyofanyika nje, wakizungukwa na wageni wengine waliovaaa rasmi pamoja na afisaa aliyevalia sare, tukio linaloashiria mkubaliano ya kidiplomasia, mshirikiano wa kijamii au uzinduzi wa shughuli muhimu katika mazingira yenye shahiba na heshima.

Kikundi cha watu kinashiriki hafla ya utiaji sahihi, huku mtu mmoja akirekodi tukio hilo kwa kutumia simu ya mkononi, akihifadhi kumbukumbu ya wakati huo muhimu, katika mazingira yenye hali ya shangwe na umakini.

Watu watatu wamesimama kwenye jukwaa lenye mahuri rasmi wa rais wa Kenya, wakishiriki katika hafla ya kupishwa. Tukio hilo linafanyika mbele ya bendera za taifa zilizonyanyuliwa kwa heshima ikiwa na mandhari ya heshima na uzito wa kitaifa.

Watu wanapiga mawepesi na kupeperusha bendera za Kenya, katika uwanja wa michezo uliojaa watu wengi wenye shauku na furaha ya kusherehekea.

Watu wakiwemo watoto wamesimama kwenye foleni ndefu nje ya jengo wakiwa na karatasi mikononi wakisubiri kuhudumiwa katika huduma ya umma au tukio maalum uku wakijaribu kuvumilia jua kali na masongamano.

Watu kadha wamekaa kuzunguka meza iliyofunikwa na karatasi pamoja na vifaa vya kuandikia, wakifanya kazi za hesabu za geometry katika mazingira yaliyowazi kwa sehemu.

Kundi la viongozi wa juu waliovaa majoho ya heshima na mawingi ya kifahari wamesimama kwa msitari kwa heshima wakiwa katika eneo la waziri wakionekana kuhudhuria tukio rasmi kama sherehe ya kitaifa, uzinduzi wa taasisi au hafla ya kimahakama.

Wafuasi wanapeperusha bendera za Kenya kwa furaha na kushangilia, kwa sauti kuu katika uwanja wa michezo uliojaa watu. Wakinyesha mshikamano na uzalendo wakati wa tukio la kusisimua la michezo.

Umati mkubwa umejaa ndani ya uwanja wa michezo huku watu wakishereheke kwa furaha uwanjani chini ya bango kubwa lenye maandishi Mayo Nation likiwa ni tukio la mshikamano na shangwe ya kijamii au kisasa.

Watu kadhaa wanafanya kazi katika kaunti wakipanga nyaraka kwenye treli zilizoandaliwa, zilizoandikwa majina kwa utaratibu katika mazingira ya ofisi inayoonyesha mpangilio mzuri, uwajibikaji na ufanisi wa kazi na kuitawala au utoaji huduma kwa umma.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa mguu waliovaa sare za rangi nyeusi na machungwa. Wanasherekea kwa pamoja uwanjani katika wakati wa ushindi wakionyesha furaha, ushikamano na ari ya timu baada ya mafanikio ya mechi.

Viongozi wanahutubia makutano wa hadhara, chini ya bango jekundu, angavu la ODM, wakati wa tukio la kisiasa la wazi. Wakizungumza kwa msisimko mbele ya umati uliokusanyika kwa shauku, kusikiliza sera na ahadi za chama.

Eneo la huduma kwa wateja katika Huduma centre inaonyesha wafanyakazi waili wakihudumia wananchi kwenye madawati yenye computer na mabango ya huduma za serikali.

Umakini wa watu walioketi kwenye uwanja wa michezo, unaelekezwa kwenye tukio linaloendelea. Wengi wao wakiwa wamevalia mavazi na kuondoka. Hali inayoonyesha mshikamano, shangwe na hanasa ya kushuhudia tukio kubwa la kijamii au mchezo.

Watu kadhaa wanahudumiwa katika kituo cha Huduma Center wakipokea msaada mbalimbali unaonyesha juhudi za Kenya katika kutoa huduma za umma kwa njia ya pamoja kwa ufanisi na kwa urahisi kwa wananchi.

Watu kadhaa wanatoka katika kituo cha huduma za serikali kilicho na bango la Huduma Kenya juu yao, wakiwa wamebeba nyaraka na wakionekana kuridhika baada ya kupata huduma walizohitaji.

Meza ya taarifa ya umbo la mchanganyiko inasimamiwa na wahudumu wawili waliovaa sare rasmi, ikisimama katikati ya jengo kubwa la kituo cha usafiri. Kiti vingi tupo vimepangwa kwa mpangilio mzuri huku madirisha makubwa yakiruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia ndani.

Bomba kubwa linavuka mtaro katika eneo lenye nyasi likiwa limeunganishwa na muundo wa zege wa mfumo wa maji na linaonyesha miundo mbinu ya usambazaji wa maji katika kijijini au ya taasisi.

Wachezaji wa mpira wa miguu waliovaa sare za buluu wanakumbatiana kwa karibu uwanjani wakionyesha mshikamano wa timu ari ya pamoja na umakini kabla ya kuendela na michezo.

Umati mkubwa umejaza uwanja wa kitaifa chini ya anga lenye mawingu, ukitengeneza mandhari yenye mvuto wa shangwe na hamasa kutoka kwa watazamaji walioketi majukuani, wakifuatilia tukio kwa msisimko mkubwa.

Watu waliova mavazi ya kijani na nyeupe. Wanatekeleza ibada ya ngoma kwa shangwe na nderemo kuzunguka moto katika sherehe za wazi huku sauti za ngoma na vifijo zikijaza hewa kwa furaha na

Mashabiki waliovaa jezi za kijani za SportPesa wanasherekea kwa ngoma, kupiga picha za pamoja na kupiga vuvuzela katika makusanyiko kwenye shangwe kubwa.

Mashabiki waliovaa mashati mekundu na meusi yenye maandishi ya Kenya wamekusanyika nyuma ya vizuizi vya HSBC. Wakisherekea katika tukio lenye shamrashamra wakiwa na bendera na mabango wakionyesha uzalendo na mshikamano mkubwa.

Umati wa watu waliovaa rangi nyekundu na nyeusi wanapiga makofi na kuimba kwa shangwe kwenye uwanja wa michezo. Wengi wakiwa wamevaa jezi za Kenya na kusherehekea kwa nguvu na furaha katika anga ya wazi.

Watu wamekusanyika chini ya hema ambapo mtu mmoja aliyeketi anawasajili wengine kwa kutumia kompyuta mpakato na nyaraka. Ikiashiria zoezi rasmi la usajili au utoaji wa huduma kwa jamii.

Mwanamke amebeba mtoto huku akipokea cheti kutoka kwa ofisi afisa wakati wa hafla ya kutambua mafanikio ya kijamii. Tukio linaonyesha kudhamini mchango wa wananchi na kuhamasisha ushiriki wa familia katika maendeleo ya jamii.

Wachezaji wa soka waliovaa sare nyekundu zenye maandishi ya KDF , wanafanya mazoezi ya joto kwenye uwanja wa majani karibu na goli, wakijiandaa kwa mchezo kwa nidhamu na nguvu.

Mtu mmoja anashikilia bango lenye maandishi KANU Moi na alama ya jogooo ikionyesha uugwaji mkono wa kisiasa au ushiriki katika kampeini za chama hicho za zamani cha kisiasa nchini Kenya.

Kundi cha watu wameketi mezani wakishiriki katika kikao kinachoonekana kuwa cha usajili au utoaji wa taarifa huku baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za kuhakisi mwaga na kushughulikia nyaraka mbali mbali kwa umakini.

Majaji watatu waliovaa mavazi ya heshima ya mahakama wanaendesha kikao rasmi cha mahakama huku bendera zikiwa zimewekwa nyuma yao, tukio linaloonyesha uzito wa haki, utawala wa sheria, na heshima ya taasisi ya mahakama.

Wafanyakazi wawili wanahudumia wananchi kwenye madawati ndani ya ofisi iliyoandikwa vyeti vya kuzaliwa na vya kifo. Wakitoa msaada kwa uangalifu na taalumu katika mazingira rasmi ya serikali.

Wafanyakazi katika kaunti ya huduma wanawasaidia wateja kwa ufanisi katika ofisi ya huduma Kenya ilyoandaliwa kwa mpango uliomzuri huku mabango ya mfuko wa uwezo ikionekana ikipamba ukuta kwa dhahiri.

Watu wanashirikiana na wahudumu kwenye dawati za huduma ndani ya kutuo cha Huduma Kenya, chini ya nembo kubwa pamoja na skrini ya kidijitali inayotoa taarifa mbalimbali.

Wachezaji waliovaa sare za kijani na blue wamepambana kuania mpira katika mechi ya kusisimua ya kandanda mbele ya umati wa mashabiki walioko mstari wa mbele wakishangilia kwa shauku.

Mweheshimwa Rachel Shebesh ,amesimama mikono ikiwa imekunjwa kifuani. Akiwa amevaa nguo jekundu, pembeni ya maandishi yanaoelezea wazi msimamo wake wakuunga mkono amani.

Watu waliovaa mashati na kofia nyekundu zenye maandishi ya Team Nairobi waanzungumza kwa furaha wakati wa tukio la umma, wakionyesha mshikamano na ushirikiano katika shughuli ya kijamii au ya kikazi.

Bi. Helene Rafaela Namisi anarndelea kuhojiwa kwa ajili ya nafasi ya jaji wa mahakama kuu kama inavyo onyesha na mandhari nyuma ya tuma ya huduma za mahakama .

Watu kadhaa wamekusanyika kuzunguka meza iliyonje ya jengo la bati wakijishughulisha kwa makini kujaza fomu na nyaraka mbalimbali katika mazingira ya kijijini yenye shughuli za kijamii au kiserikali zinazoendelea.

Mtu aliyevalia mavazi ya kimahakama anazungumza kwenye mindari iliyoenda nembo ya idara ya mahakama ya jamuhuri ya kenya akionekana kutoa hotuba rasmi au taarifa muhimu mbele ya hadhira.

Kichwa cha makala ya BLOG kinatangaza uamuzi wa mahakama juu ya Kenya. Unaunga mkono haki ya vikundi vya LGBTQ+ na kuunda vyama huru ya kushirikiana.

Mikono miwili iliyoshikana ndani ya duara ya manjano yenye maandishi tuko pamoja. Ishara yenye nguvu, umoja, ushikamano na ushirikiano. Inawakilisha dhamira ya watu kusimama pamoja kwa ajili ya malengo ya pamoja.

Wanariadha wanakimbia kwa kasi kwenye njia ya mbio mbele ya watazamaji waliopiga makofi na pendi ya matangazo yenye maandisho Continental Gold .

Watazamaji waliovaa nguo za rangi nyekundu na nyeupe wameketi kwenye uwanja wa michezo wakifuatilia tukio linaloendelea kwa umakini na hamasa.

Mwanariadha kutoka Tanzania ametua katikati ya hewa kwenye shimo la mchanga wakati wa mashindano ya kuruka mbali katika uwanja wa michezo wenye rangi angavu na mandhari ya kuvutia.

Mtu mmoja amesimama kwenye kaunti ya huduma katika ofisi inayohamasisha utoaji bora kwa umma, huku mapango yaliyoandikwa kwa lugha mbili yakionekana kukutana, ikionyesha juhudi za kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa wazi na ufanisi zaidi.

Wachezaji wa mpira ya kikapu pamoja na mashabiki wao wanasherehekea kwa furaha kubwa ushindi wa ubingwa huku kombe likiinuliwa juu kwa furaha kama ishara ya mafanikio yao makubwa.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea ndani ya ukumbi uku mchezaji aliyevalia sare ya buluu akipenya na kudribble mbele ya walinzi waliovaa sare nyeupe wakati mashambiki wakifuatilia kwa makini kutoka kwenye viti vyao.

Mwanariadha aitwaye Mwenda anatua kwa nguvu kwenye kisima cha mchanga wakati wa mashindano ya kuruka mbali katika uwanja wa michezo akiashiria nguvu, ustadi na ushindani wa hali ya juu katika tukuo hilo la riadha .

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wanachuana kuwania mpira kwenye uwanja wa nyasi, kila mmoja akiwa amevaa rangi tofauti za timu yake akionyesha kasi, nguvu na ushindani wa hali ya juu.

Mashabiki waliovaa rangi za timu yao wanashangilia kwa nguvu na hamasa ukubwa wakati wa mechi yenye umati mkubwa wa watu, wakipiga vuvuzela kupeperusha bendera na kuonyesha mshikamano wa kweli kwa timu yao pendwa.

Umati wa mashambiki wenye shauku wakiwa wamevalia jezi za michezo wanasherehekea kwa mikono iliyoinuliwa juu katika tukio lenye hamsa kubwa, wakipiga kelele kwa furaha na kuonyesha mshikamano wao kwa timu au mchezaji wanaounga mkono.

Wanaume wawili wanasaini nyaraka mezani huku wengine wawili wakishuhudia katika hafla rasmi ya kusaini makubaliano. Tukio linaloashiria ushirikiano wa kiserikali au kibiashara na umuhimu wa udhibitisho wa makubaliano kwa njia ya kisheria.

Mechi ya mpira wa mguu, unaendelea huku mchezaji aliyevaa sare nyekundu, akipinya kwa ustadi na ku dribble mpira mbele ya wapinzani waliovaa sare za manjano na bluu. Tukio linalo onyesha ushindani mkali kasi ya mchezo na ustadi wa uchezaji uwanjani,

Wafuasi wanasherehekea pamoja katika eneo la wazi wakiwa wameshikilia bango la Al-ziza football club wakionyesha mshikamano, furaha na mapenzi yao kwa timu yao pendwa.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi rasmi na skafu nyekundu wanahudhuria kikao kinachoongozwa na mzungumzaji katika ukumbi mkubwa, akisikiliza kwa makini mada inayowasilishwa mbele ya hadhira hii yenye nidhamu.

Watu wameketi pamoja katika eneo la wazi wakiwa wamekusanyika kwa makundi mandogo huku wakikagua nyaraka zao kwa makini wakijaza fomu na kushiriki katika shughuli za usajili kwa utaratibu.

Shabiki mwenye hamasa kubwa wa michezo aliyopakwa rangi ya kijani na nyeupe mwilini. Anaonesha ujumbe wa "Gor mahia Die maradona since 1968" juu ya mwili wake. Ukielezea upendo wa muda mrefu wa mchezo na hadithi ya kibinafsi ya ushabiki.

Mchezaji wa soka aliyevaa shati la bluu anakabiliana na mpinzani aliyevalia rangi ya mchungwa na nyeusi wakati wa mechi uwanjani. Wakionyesha ushindani mkali mbele ya watazamaji katika uwanja wa michezo.

Watu wawili wanashughulikia nyaraka za kutumia computer kwenye Counti ya ofisi hali inayo dokeza mazingira ya shughuli nyingi za kiutawala na usimamizi wa taarifa muhimu kwa ufanisi.

Mawakili waliovaa mavazi rasmi wameshikilia mabango wakati wa maandamano ya wazi wakitetea uhuru wa mahakama nchini Kenya. Wakionyesha mshikamano wao katika kulinda haki na utawala wa sheria.

Wanariadha wanashindana katika uwanja uliojaa mashabiki wakihusika kwenye mashindano ya riadha yenye ushindani mkali huku sauti za shangwe na hamasa kutoka kwa watazamaji zikijaza hewa ikionyesha uzito na mvuto wa tukio hilo ya mchezo.

Kisanduku kilichojaa passport za Kenya, kila moja ikiwa na nembo ya jumuiya ya Afrika Mashariki juu ya jalada yake, ikieleza utambulisho wa kitaifa na wa kikanda pamoja na umuhimu wa nyaraka hizi katika kusafiri uraiya na ushirikiano wa kikanda.

Wachezaji waliovaa jezi za njano na kijani wanachuana vikali karibu na goli huku mashabiki wakifuatilia kwa makini mechi yenye ushindani mkali kutokea sare ya moja kwa moja hali inayoongeza msisimko na matarajio dakika za mwisho.

Watu watatu waliovaa mavazi rasmi wameketi kwenye jukwaa lililopambwa vizuri chini ya bango kubwa linalotangaza uzinduzi rasmi wa mahakama mpya. Mandhari ya tukio yanaonyesha uzito na umuhimu wa hafla hio.

Watu wawili wanapena mikono juu ya dawati katika chumba cha mkutano rasmi wakiwa wamezungukwa na washiriki walioketi. Tukio linaloashiria makubaliano ya kiserikali ya kibiashara mbele ya mashahidi.

wachezaji wa mpira wakikaa waliovaa sare za bluu zilizoandikwa KPA wameketi kando ya uwanja wakishangilia kwa hamsa kubwa wakiwa pamoja na kocha au mshiriki wa bench aliyevalia mavazi meupe wakionyesha mshikamano, hari ya ushindi na moyo wa timu ata wakiwa nje ya uwanja.

Nyundo za jaji imelala kando ya vitabu vya sheria, ikiakisi mchakato wa upatanisho unaosimamiwa na mahakama nchini Kenya kama njia mbadala ya kutatua migogoro kwa amani na haki.

Watu kadhaa wamekaa wakisubiri katika eneo la huduma kwa umma huku wengine wakiwa wanaonekana kupitia madirisha upande wa nyuma wakishughulikia mambo yao mbalimbali.

Mfanyakazi wa Huduma Kenya anamsaidia mteja katika kituo cha serekali kilichopambwa kwa nembo na mabango rasmi. Yakionyesha mazingira ya huduma iliyo na mpangilio mzuri yanayolenga kuhudumia wananchi kwa ufanisi na heshima.

Kundi la watu, limekusanyika chini ya hema kubwa, wakiwa wameketi, na wengine wamesimama karibu na meza wakishiriki katika tukio la kutoa huduma kwa jamii au kampeni ya afya. Wakipokea elimu, ushauri nasaha, na huduma muhimu za kiafya.

Mchezaji wa mpira wa kikapu aliyevaa jezi nyeupe anadhibiti mpira huku akimzidi mlinzi aliyevaa bluu kwenye uwanja wenye uzio na watazamaji wakiwa wamekaa nyuma yao.

Kibandiko cha siku ya mazungumzo ya mahakama kinatoa mwaliko kwa wananchi kote nchini kushiriki katika jitihada za kuboresha huduma za umma na kushika moja kwa moja na raia katika kuimarisha mfumo wa sheria na haki.

Watu kadhaa wanatekeleza majukumu mbalimbali wakiwa wameketi kwenye dawati zilizo na kompyuta. Katika mazingira rasmi ya ofisi yenye shughuli nyingi na hali ya kazi inaendelea kuwa kasi.

Watu wawili wamesimama kwenye kaunta ya huduma ya serikali iliyoandikwa usajili wa vikundi vya kujisaidia. Wakijishughulisha na nyaraka huku wakijadiliana kwa makini kuhusu taratibu za usajili.

Mteja anapokea msaada katika dawati za huduma kenya ndani ya kituo cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali kwa wananchi kwa njia rahisi na ya haraka.

Wachezaji wawili wa soka, mmoja akiwa amevaa jezi za mistari za Betika, na mwingine akiwa katika jezi za kijani za Sportpesa. Wanachuana vikali kwa kugombea, mpira katika katikati wa uwanja. Wanaonyesha kasi na ustadi mkubwa huku, maelfu wa mashabiki waliopakia kwa uwanja wakishabikia kwa nguvu.

Kikapu cheupe cha plastiki chenye mashimo na mpini kimewekwa juu ya sakafu ya saruji karibu na mlango wa bluun na ukuta wa rangi ya waridi. Kikioneka kutumika katika matumizi ya kila siku ya nyumbani au sokoni.

Shambiki mwenye hamasa anashikilia bendera na vuvuzela ndani ya uwanja ulionjaa watu akisherehekea pamoja na umati kwa shangwe na vifijo, tukio linaloonyesha uzalendo, mshikamano na furaha ya pamoja katika tukio na michezo.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu waliovaa sare za blue kinakimbia polepole katika uwanja wa majani wakati wa mazoezi ya timu. Akionyesha mshikamano, nidhamu na ari ya kujiandaa kwa mashindano yajayo.